Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza, iliyozungukwa na majarada, vitabu na kompyuta mpakato ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watoto waliokaa katika viti na meza zenye madaftari, huku mkufunzi akiwa mbele akifundisha, kuashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya shule ya msingi.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu ya sare katika chumba kilichopangwa safu zenye vitabu mbalimbali, ikiashiria ni eneo la maktaba ya shule ya sekondari.

Jopo la watu walioketi katika viti na meza zenye madaftari na majalada, katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa madirisha makubwa, kuashiria ni darasa litumikayo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Watu wawili walio katika eneo la ndani; lenye meza zilizozungukwa na vipuri na vifaa vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vipuri, kompyuta mpakato na vifaa vya umeme; ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, waliovalia mavazi maalumu na meza zilizozungukwa na vifaa na vipuri vya aina tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika viti na meza zilizozungukwa na kompyuta na vifaa vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika chumba chenye meza zilizozungukwa na vipuri, pamoja na vifaa umeme, ikiashiria ni darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu lililokaa katika viti meza zilizojaa vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni darasa linalotumika kwa ajili ya ufundi.